Mwanamke aliyenyoosha nywele amevaa shati la rangi nyeupe na sketi ya rangi ya bluu ilio kolea ana mchukua mtoto kwa mamake aliye keti amesuka nywele zake kando mama amemshikilia mwanawe aliye vaa shati ya rangi ya njano.

Mkono umeshikilia dawa za chanjo, sindano inadunga chupa moja ya chanjo ili kutoa dawa. Mkono umevalishwa pete kwenye kidole mmoja.

Gari kubwa, lina ng'ang'ana kupita kwenye eneo lililofurika. Taa ya umeme inawaka rangi ya njano. Miti ya kijani ipo kwenye ukuta, gari ndefu linaelekea kutokomea.

Chuma cha kufanyika mazoezi, muuguzi amekaa katikati ameshikilia, kando yake ni wahudumu wa afya wamevalia nguo nyeupe, mmoja amevalia miwani.

Eneo lililofurika lipo na magari. Magari haya yenye rangi ya nyeupe, rangi ya kijani na pia tuktuk yenye rangi ya nyekundu, yanaonekana yakijaribu kupita.

Boxi lilo pakwa rangi ya nyekundu na rangi ya nyeupe linaonesha matumizi ya dawa kando yake ni chupa nyeupe imeandikwa maandishi ya dawa ya kuongeza virutubisho mwilini.

Kwenye kilinge kibuyu cha rangi ya hudhurungi kimepambwa na mapambo ya rangi nyeusi na rangi nyekundu kimewekwa juu ya chombo cheusi na kando yake ndoo ipo na dawa na karatasi na chupa ya maji.

Dawa za kienyeji zipo juu ya meza. Kiti cha rangi ya kijani na begi ya rangi nyeusi limefunguliwa vipo kando ya meza.

Kwenye zizi la ngombe mhuhudumu wa afya aliye valia koti la manjao na barakoa nyeusi anamkagua ngombe puani. Ngombe wa rangi ya kahawia.

Halaiki ya watu imekusanyika, imesimama kando ya daraja lililojengwa kwa matofali, daraja limeporomoka kwa udongo, takataka zimesimama kando ya eneo lililoporomoka.

Ndani ya chumba cha wagonjwa mwanamke ameketi anachomwa sindano kwenye bega amevalia miwani na barakoa ya rangi ya buluu ameshikilia karatasi kwa mkono wake mmoja.

Kwenye chumba cha kufanyia ukaguzi, daktari amevalia nguo nyeupe. Anamkagua mgojwa mdomoni. Kiti kipo kando yake. Dawa ya kusafisha sakafu na kabati imefungwa.

Watu wamekaa umbo la duara wameketi wanasikiliza kwenye viti muuguzi amesimama aliyevalia barakoa anatoa maelezo. Jengo lililopakwa rangi ya nyeupe kando yao.

Mikono iliyovaa glavu za rangi nyeupe na koti la rangi ya njano imeshikilia mikono mingine meusi. Mikono hiyo ipo na upele upande wa nje.

Mkulima amebeba kifaa cha kupigia dawa cha rangi ya kijani na glavu za njano, anapiga mimea dawa, mimea ya kijani iliyo nawiri.

Dawa zipo mezani zimefungiwa kwenye karatasi ya rangi ya fedhaa dawa hizi za rangi ya kijani kibichi zinefungwa kwa makundi makundi.

Boksi la kuhifadhia dawa la rangi ya njano na rangi ya nyeupe. Kando yake ni chupa yenye maandishi ya maelezo ya kutumia dawa. Ina kibanio cha rangi ya nyeupe.

Lingeni, shuka ya nyekundu, shuka nyekundu na shuka ya nyeusi na shuka ya hudhurungi, zimepangwa chini. Vimewekwa dawa za kienyeji, pembe, vibuyu vya nyeusi, mayai, nazi, manyoya ya kuku, na chupa.

Muuguzi amevalia magwanda ya rangi ya buluu. Amevalia barakoa. Mgonjwa yupo kando yake ameinua shati. Muuguzi amevalia glavu na kushikilia sindano ili kumchoma mgonjwa.

Mtu yupo katikati ya maji ya mafuriko anasukuma pikipiki yake, amevaa shati la nyeupe. Kando yake muendesha baiskeli anawasafirisha watu. Nyuma yake lipo gari jeupe na kibanda cha kuuza bidhaa.

Ndani ya chumba, wanawake wawili wameketi. Wamevaa makoti ya rangi nyeupe. Wanashona barakoa. Barakoa za rangi ya buluu. Ukuta wa rangi ya kijivu na rangi ya kijani uko kando yao.

Kando ya boksi lenye rangi ya nyeupe na rangi ya kijani kibichi kwa mbali ni chupa ndogo ya kuhifadhia dawa ya chanjo ya surua. Ina kibanio cha rangi ya kijani kibichi kwa umbali na rangi ya buluu.

Mkono uliovalishwa glavu ya rangi nyeupe umeshikilia chanjo iliyotiwa kwenye chupa yenye kifuniko cha rangi ya fedha. Sindano ipo na chanjo hiyo ya rangi nyeupe.

Chombo cha kuhifadhia dawa kimeandikwa kwa maneno ya njano na maneno ya nyeusi. Kifuniko cha nyeusi kikionyesha maandishi ya kuhifadhia dawa za chuma.

Watu wamesimama wengine wameinama wanakagua taka zilizotupwa kwingine ukuta ulio wa rangi wa kijivu una milango ya rangi ya buluu.

Chombo cha kuweka dawa za kuongeza virutubisho vya vitamini D3 ipo chini. Maandishi yameandikwa kwa rangi nyeupe na rangi ya buluu. Chombo hicho ni cheupe.

Katika chumba cha wauguzi, muuguzi amevalia nguo ya rangi ya buluu, amevaa barakoa. Mwanga unapita kupitia dirishani. Muuguzi amemketisha mgonjwa na kumpanua mdomo anamkagua.

Chupa za rangi nyeupe zikiwa sita zimewekwa juu ya meza zimefungwa kwa vizibo na kuandikwa maandishi dawa hizi ni za kiasili.

Kwenye eneo la kutupa taka, watu wawili wanafanya usafi. Wamevalia makoti ya kazi yenye rangi ya nyeusi na kuvalia viatu maalumu vya kufanyia kazi. Kando ni majengo yaliyotengenezwa kwa mabati.

Kwenye chumba cha wauguzi, muuguzi amevalia miwani na kuvalia shati la rangi ya bluu iliyokolea. Anatabasamu huku akimwangalia mtoto mdogo aliye kwenye chumba maalum cha kuekea watoto.

Wahudumu wa afya, waliovalia makoti ya rangi ya njano. mhudumu mmoja aliyevalia miwani ya kazi na barakoa anamuangalia mtoto mdogo. Mama yake amempakata, amevalia koti la rangi nyeusi.

Chupa ndogo za kuhifadhia dawa za chanjo, zimepangwa juu ya meza zenye vibanio vya rangi ya fedha na rangi ya njano iliyokolea.

Kwenye sakafu ya rangi ya nyeupe, dawa zimewekwa kwenye chupa mbili na kiombo kimoja chenye kibanio cha rangi ya njano. Kando yake ni dawa ya sabuni ya kuondoa chunusi.

Mkulima aliyevaa nguo za kazi za rangi nyeupe na glavu za buluu, ameshikilia mashine ya kupiga dawa za shambani. Mimea ya rangi ya kijani imeendelea kufanya vizuri shambani.

Muuguzi, aliyevaa shati la nyeupe na sketi ya rangi nyeusi, anamwangalia mtoto. Mama yake amemshikilia mtoto anadungwa sindano ili kuepushwa na magonjwa.

Kwenye chumba, mtu ameketi kwa kiti cha rangi ya bluu. Amevaa koti la rangi ya nyeupe na koti lingine la rangi ya nyeusi. Ameshikilia chupa mbili za kuhifadhia dawa.

Mwanamke ameinama, amevaa rinda la rangi ya kijani kibichi na shati la rangi nyeupe. Amefunga kitambaa kichwani, ananawa mikono kando yake ni ukuta wa rangi ya kijivu.

Banda lililotengenezwa kwa mabati lipo wazi. Mtungi wa maji upo nje yake na ndoo ya nyeupe. Mama anaosha mikono huku mtoto mdogo akimwangalia.

Kando ya njengo mzee aliyevalia kofia ameketi kwenye kiti . Koti lake ameliweka kwenye kiti. Mhudumu wa afya aliyevaa koti la rangi ya bluu ameshikilia sindano. Kando yake ni boxi la rangi ya bluu na gunia la rangi ya njano.

Darasani muuguzi anatoa mafundisho. Amevalia shati la nyeupe na suruali nyeusi. Madawati yaliyotengenezwa na mbao yapo darasani. Watoto wameketii wameshikilia mabango na kutulia na kumsikiliza mhudumu.

Mwanaume mwenye umri wa makamo, amesimama anatabasamu, amevalia shati la rangi nyeupe, ameshikilia maboxi ya kuhifadhia dawa yenye rangi ya njano na rangi ya nyekundu.

Nyumba zimekaribiana. Nyumba zilizojengwa kwa matofali, zingine zilizojengwa kwa mabati. Nyumba zingine zimeanguka kwa sababu ya mafuriko. Maji yenye rangi ya huthurungi yanapita mtoni.

Mezani chupa nyeusi yenye kibano cha rangi ya dhahabu, kimelazwa chini. Dawa za rangi nyekundu zimetapakaa, na kipimo chenye vipimo vya rangi kipo kando.

Kwenye chumba cha wagonjwa, muuguzi aliyevalia miwani na barakoa ya rangi ya bluu anamkagua mgonjwa aliyelazwa kwenye kitanda. Kando yake ni msichana aliyevalia barakoa na rinda lenye maua na glavu za nyeupe.

Kijana rijali ameshikilia chombo cha kuzima moto, amevaa nguo ya buluu iliyokolea na glavu za kijani kibichi. Nyuma yake miti imestawi kwa majani ya kijani kibichi iliyokolea.

Nyumba zilizo tengenezwa kwa mabati na ukuti zimefurika. Watu wawili mwanamke na binti yake wameshikilia kuni, maji yamewazunguka, minazi ipo upande wa inje wa ua.

Maabara mgonjwa amewekwa kwenye kitanda huku wauguzi wamejifunga kwenye mapua ili wasipate maradhi. Wanamuangalia mgonjwa mapuani kuidhinisha ugonjwa ambao aliokua nao.

Chupa za kuhifadhia dawa zipo mezani. Chupa ya rangi nyeupe na chupa ya rangi nyeusi iliyo na kibano cha rangi nyeupe. Chupa moja ina maandishi ya nyeusi kuonyesha chanjo ya homa ya manjano. Sindano imewekwa kando ya chupa za kuhifadhia dawa.

Dawa ipo kwenye kabati. Ipo kwenye kiboksi kiliko na rangi ya nyeupe iliyoandikwa kwa maneno ya njano ili kuongeza rutuba kwenye mwili.

Ukuta umejengwa kwa sehemu ya kunawia maji, wa rangi ya kijivu, wananafunzi waliovaa mashati ya rangi ya njano na suruali za rangi ya buluu wamebeba mabegi na kuvaa barakoa, wananawa mikono.

Babu ameketi kwenye kiti, amevalia barakoa ya rangi ya nyeupe. Amevua shati upande mmoja wa bega. Mikono miwili inamchoma sindano upande wa bega. Kando yake ni foleni ya wanawake.

Kibanda kilichotengenezwa kwa mabanzi ya mbao, ni sehemu za kuweka dawa za kienyeji zilizowekwa kwa chupa ya maji na chupa za pombe.

Kwenye chumba cha wanawake kujifungua. Mama amelala kwenye kitanda cha rangi ya bluu. Amemshikilia mtoto kwenye taulo ya rangi ya nyeupe, amevaa nguo ya rangi ya bluu.

Boksi 𝑙a rangi ya nyeupe na rangi ya buluu kimeandikwa maandishi ya rangi ya blue na rangi 𝑦𝑎 nyekundu. Kando yake dawa tatu zimewekwa kwenye chombo spesheli cha kuhifadhia dawa.

Muuguzi aliyevalia saa amevaa koti la nyeupe amemshikilia mgonjwa kichwani na kushikilia kifaa cha kumkagua masikio mgonjwa amevaa shati la nyeupe na kuwekwa kanga ya nyekundu begani.

Ndani ya chumba cha ushonaji. Mwanamke amevaa shati la rangi yenye ya nyeupe. Amevaa miwani na barakoa, anashona kupitia mashine ya rangi ya nyeupe. Mwenzake yupo kando na shati la rangi nyeupe anashona.

Kwenye chumba cha wagonjwa, muuguzi amemshikilia mgonjwa. Muuguzi amevaa koti la rangi ya nyeupe. Mgonjwa amelala kwenye kitanda maalum cha wagonjwa na kuvalia barakoa ya rangi ya nyeupe.

Jengo lililotengenezwa kwa matofali limepakwa rangi nyeupe na rangi ya buluu. Wamama wawili na watoto wameweka mitungi yao ya njano inapokea maji. Mzee aliyevaa shati la mistari anapita kando ameshikilia simu janja.

Kwenye chumba cha upasuaji, wahudumu wa afya wamevaa kofia za buluu, barakoa na nguo za nyeusi. Taa inawaka. Wanamuangalia mgonjwa kwa kina kujua hali yake ya afya.

Halaiki ya watu imeketi kwenye viti wameinua mikono juu, wamevalia barakoa, kando yao ni geti kubwa lenye paa ya rangi ya nyekundu na michoro ya umbo la twiga.

Chini ya banda, wanaume na wanawake wamesimama wanatabasamu. Kando yao ni maboxi ya rangi ya hudhurungi na kando yao pia kuna maboxi ya rangi ya buluu. Wameshikilia mabango.

Ndani ya chumba cha maabara, mhudumu avevaa koti la rangi nyeupe na barakoa ya rangi nyeupe. Vyombo vya kutumia uchunguzi viko mbele yake cha rangi ya njano na rangi nyeupe.

Dawa ya chanjo ya ugonjwa wa surua imewekwa mezani. Imefungwa na kibanio cha rangi ya fedha. Kando yake vichupa vilivyo na vizibo vya nyekundu na njano viko mezani. Sindano mbili zipo kando yake.

Kwenye kilinge vibuyu vya rangi ya kahawia vimewekwa mapambo ya rangi ya nyeupe na rangi ya nyekundu. Kando yake ni karatasi ya rangi ya buluu.

Muuguzi amevalia koti la rangi ya buluu iliyokolea na kuvaa barakoa. Ameinama ameshika sindano anamchoma mgonjwa aliyevaa shati nyeupe na suruali ya rangi ya buluu iliyokolea. Amevaa miwani na barakoa ya nyeusi. Kando yake ni eneo la kutupa taka la rangi ya njano.

Chupa ya rangi nyeupe, iliyoandikwa kwa maandishi ya nyekundu na ya njano na ya nyeusi ikitoa maelezo ya kirutubishi cha vitamini D tatu vidonge vyake vikiwa kando.

Mhudumu wa afya anatabasamu, amevalia shati jeupe. Ameshikilia boksi la dawa lenye rangi njano na rangi nyekundu. Ukutani mna maandishi na mchoro ya ini.

Wauguzi wa afya wamevalia nguo za rangi nyeupe. Mgonjwa ameketishwa chini, ameshikilia mashine iliyochomekezwa kwenye sikio lake na kumwangalia.

Ndani ya chumba cha wagonja, chenye ukuta wa rangi ya nyeupe na rangi ya kijani. Muuguzi amesimama, amaevalia miwani na koti la rangi ya buluu. Amevaa glavu na kando yake mgonjwa ameketi amepanua mdomo.

Muuguzi amevalia shati la rangi nyeupe. Mama amemshikilia mtoto, muuguzi ameshikilia sindano ili awe tayari kumchoma mtoto. Wapo dirishani, mama ameketi kwenye kiti cheusi.

Boksi lenye rangi ya nyeupe na rangi ya buluu iko na michoro iliyowekwa maandishi ya nyeusi na nyeupe kutoa maelezo ya vile dawa itakavyoongeza virutubishi mwilini.

Kando ya ukuta wa nyumba ya wagonjwa, mhudumu amevaa koti la rangi ya njano na shati la rangi nyeupe. Ukuta umepakwa rangi ya buluu na rangi ya nyeupe. Mgonjwa ameketi kwenye kiti amechomwa sindano.

Mama alimpakata mtoto kwa umakini ili kuhakikisha kwamba sindano hii ambayo, muuguzi aliishikilia kwa muda mrefu ingemsaidia mtoto huyu kutokana na maradhi ambayo yalikuwa yamemtesa kwa muda mrefu.

Kwenye chumba cha wagonjwa ukuta umepakwa rangi ya nyeupe. Mtu mzima amesimama na mtoto kando yake. Mwanamke amesimama na kukunja mikono. Mtoto amelala kitandani.

Kwenye chumba cha wauguzi, mama amesimama anapokea maelezo kutoka kwa muuguzi mmoja. Wauguzi wamevaa mashati ya rangi ya buluu na suruali za rangi ya buluu. Kuna televisheni kwenye ukuta na saa na mashine za wagonjwa.

Mkulima amevalia shati nyeupe. Mkononi mwake ameshikilia fimbo ndefu, yupo msituni. Miti ipo na nzige wengi, anawafukuza kupitia mti. Anga ipo na mawingu meupe na anga inaonekana kuwa buluu.

Kwenye chumba cha waauguzi muudumu wa afya amevaa kofia ya rangi nyeupe barakoa ya rangi nyeupe na koti la rangi nyeupe mgonjwa ameketi amemshkilia mtoto kando yao ni kabati ya rangi ya kahawia.

Wauguzi watatu wa afya waliovalia makoti ya rangi ya njano wamesimama, muuguzi mmoja ameketi anamchunguza mtoto mdogo mama yake yupo kando ameketi kwenye kiti amevalia shati jekundu.

Madawa ya miti shamba yalio tokana na mizizi yame wekwa juu ya meza dawa zimewekwa kwenye vibobo vya rangi nyeupe na kijivu.

Muuguzi yupo kwenye chumba cha maabara, amevalia kofia ya nyeupe na barakoa nyeupe. Dawa amezipanga kwenye meza na maandishi yapo ukutani.

Kwenye mchanga, ngamia mrefu ameanguka kifudifudi. Mgongoni mwake ni mzigo ulio na rangi ya nyekundu. Ngamia yupo na masikio meusi.

Daktari yupo kwenye chumba cha uuguzi. Amevalia kofia ya rangi ya blue na miwani ya kisasa ya kuangalia mgonjwa mdomo. Amevalia glavu za rangi nyeupe na mgonjwa amevalia miwani za rangi nyekundu. Anapokea matibabu.

Chupa ya rangi ya nyeupe na kibanio cha rangi ya njano kimeandikwa maandishi kwa rangi ya nyekundu kinatoa maelezo ya kuengeza madini ya chuma mwilini.

Ndani ya chumba cha wagonjwa, mna kiti, na kabati. Mwanamke amevaa shati ya rangi nyeusi na kofia ya rangi ya kahawia. Anamwangalia mtoto aliyewekwa kwenye chumba maaalum cha kuweka watoto.

Chupa ya rangi nyeupe ilio pakwa rangi ya kijani kibichi imechorwa binadamu imewekwa kibano na maelezo jinsi ya kutumia dawa ya kusafisha mwili.

Muuguzi yupo kwenye eneo la maabara, mtoto aliyevaa nguo ya rangi ya nyekundu ameketi kwa umakini, akingoja muuguzi amhudumie kitanda na ndoo ya rangi ya njano vipo kwenye chumba.

Kwenye chumba cha wauguzi. Muuguzi aliyevalia shati nyeupe ameshikilia kalamu. Anamhoji mgonjwa aliyeketi kwenye kiti na kuvalia shati nyeupe na suruali nyeusi.

Kichupa cha dawa kimekaa juu ya sakafu, cha rangi nyeupe kimeandikwa maneno kwa rangi ya dhahabu na nyeupe ili kuhakikisha mwili unapata viungo muhimu.

Hii ni chumba cha wagonjwa, wauguzi wamevaa makoti ya rangi nyeupe na barakoa za rangi ya buluu. Wagonjwa wameketi wanasubiri. Kando yao ni ndoo ya rangi nyeupe na ya rangi ya buluu. Mgonjwa mwingine amevaa barakoa nyeupe na shati nyeupe.

Kwenye chumba cha wanawake kujifungua, mwanaume amempakata mtoto mdogo, aliyevalia kofia na nguo yenye rangi nyekundu. Kando yake ni mwanamke aliyevalia kofia ya buluu na mguo za kulalia.

Kando ya jengo watu wamesimama wamevaa mashati ya kijani kibichi kilichokolea na makoti ya rangi ya bluu nyuma yao , miti imesimama.

Chupa, boksi na sindano ya chanjo ya magonjwa ya kifaduro, magonjwa ya kifafa na magonjwa ya pumu imekaa juu ya meza tayari kutumiwa na daktari kwa mgonjwa.

Ndani ya chumba cha wagonjwa. Mhudumu wa afya amevaa koti la rangi ya njano, na barakoa ya rangi ya bluu, na glavu za rangi ya nyeupe. Mgonjwa ameketi chini, ameshikilia kifua. Amevaa saa na barakoa ya rangi ya bluu.

Jengo lenye rangi ya njano. Kando yake watu waliovalia kofia za blue na kubeba bango zenye rangi nyeupe wamekusanyika. Wamevalia suruali za nyeusi.

Ya paa zinazoshikiliwa na mbao zilizopakwa rangi nyeupe. Mhudumu amevalia koti la kazi la nyeupe na kuvaa barakoa, ameshikilia sindano. Mgonjwa amevaa shati lenye mistari na kofia ya rangi nyeusi.

Boksi la rangi ya nyeupe na rangi ya kijani kibichi isiyokolea. Kando yake ni chupa mbili za kuhifadhia dawa ya chanjo yenye kibanio cha rangi ya buluu na rangi ya fedha.

Tinga tinga la bomoabomoa linabomoa nyumba. Kando yake ni jumba la ghorofa. Watu wawili waliovalia sare za askari wanafanya ukaguzi na wengine wapo karibu na jengo lililobomolewa.

Boxi la rangi ya nyeupe lililo na maandishi ya rangi nyeusi kando yake, chupa mbili ndogo za kuhifadhia dawa ya chanjo, moja ina kibanio cha rangi ya fedha na ingine ina kibanio cha rangi ya blu na rangi ya kijani kibichi.

Boksi lenye rangi ya njano na rangi ya nyeupe imewekwa kwenye meza. Dawa za rangi ya kijani zipo kando yake ya boksi hilo.

Kwenye meza, chupa ndogo iliyoandikwa "Suruwa" ina dawa ndani ya rangi nyekundu na imebanwa na kibanio cha rangi ya njano. Kando yake sindano na dawa zilizofunikwa kwa mfuko wa rangi ya fedha.

Kwenye chumba cha wagonjwa muuguzi aliyevalia barakoa na koti maalum la rangi ya buluu anamkagua mgonjwa aliyewekewa mashine maalum ya kupuma amelazwa kwenye kitanda.

Muuguzi ameshikilia sindano huku akiwa tayari kutoa dawa kwenye mgonjwa, akiwa na mavazi ya nyeupe yaliyochorwa ua kwenye bega na nywele zake nyeusi.

Chupa ya rangi ya dhahabu na kifuniko cha rangi ya njano imeweka dawa ya surua, kando yake ni sindano mpya yenye maandishi ya kupima uwezo wa dawa.

Kwenye chumba cha wagonjwa, muhuguzi amevaa koti la rangi nyeupe na barakoa ya rangi ya kahawia. Mgonjwa ameketi amepanua mdomo. Muhudumu anamwangalia mdomoni.

Chupa ya kuhifadhia dawa ya rangi ya nyeusi na kibanio cha rangi ya nyeupe imewekwa kibandiko kilichoandikwa kwa maneno ya nyeupe na rangi ya njano na maneno yanayotoa usia kwa rangi ya nyekundu.

Hospitalini, muuguzi amekaa. Amevaa nguo ya rangi nyeupe na mashini kichwani ameivalia ya kuangalia ugonjwa. Mgonjwa amekaa kwenye kiti akingoja maelezo ya muuguzi.

Dawa ya kutibu kifafa imewekwa kwenye dumu la lita tano iliyo na kifuniko cha rangi nyekundu. Dawa ipo katika sehemu ya ndani na ina rangi ya nyeusi.

Dawa ya rangi ya dhahabu ipo kwenye sakafu na kipima joto yenye maandishi ya rangi nyeupe ipo kando yake na vidawa vitatu vyenye umbo ya rangi ya kopa.

Wauguzi wawili wapo kwenye chumba cha uuguzi. Wauguzi wamevalia barakoa, muuguzi mmoja akiwa amevalia miwani. Wameuweka mdomo wa mgonjwa wazi ilikumuangalia tatizo lake.

Muuguzi wa umri wa makamu amevalia koti la rangi ya nyeupe na barakoa ya rangi ya buluu na miwani. Ameshikilia sindano inayovuta dawa kutoka kwa kachupa kadogo ka rangi ya nyeupe.

Mkulima aliyevalia makoti ya rangi ya nyeupe na kofia ya rangi nyeupe amebeba mashini spesheli ya kupiga dawa kwa mimea. Mimea ya rangi ya kijani kibichi imeota. Kando yake ni msitu, na anga iliyo na mawingu ya rangi ya nyeupe.

Kwenye chumba cha wagonjwa, muuguzi amevaa koti la rangi nyeupe kitanda kilichotandikwa na kanga ya rangi nyeupe mashini za kuwasaidia wagonjwa walioletwa hospitalini.

Kwenye barabara, bajaji mbili zenye rangi ya njano zinapita katikati ya mafuriko. Mwendesha boda boda amembeba abiria aliyejifunika kwa kanga ya rangi ya nyekundu.

Mlango wa rangi ya buluu upo wazi. Mama ameshikilia mtoto huku muuguzi akitaka kuchomekeza sindano ili kumpa mtoto chanjo ya wagonjwa wadogo ili kuwa sawa kutoambukizwa magonjwa.

Kwenye chumba cha wanawake kujifungua. Wauguzi wawili waliovaa koti ya rangi nyeupe, wameshika watoto waliofunikwa kwa taulo ya rangi ya nyeupe na kanga ya rangi ya nyekundu. Mama yao anawaangalia.

Kwenye barabara, halaiki ya watu imezunguka basi ndefu lililopata ajali. Kando ya basi ni lori la kusafirisha mafuta ya petroli.

Chupa za rangi nyeupe rangi nyeusi na rangi ya njano zipo kwenye sakafu. Dawa zimewekwa chini kuonyesha jinsi ambavyo zinakaa kwenye chupa hizo.

Kwenye chumba cha wagonjwa wahudumu wa afya waliovali shati la rangi nyeupe na makoti ya rangi ya bluu wanamkagua mgonjwa sikioni amevaa koti la rangi ya kahawia.

Chini ya paa la chandarua la rangi ya nyeupe, halaiki ya watu imekaa wanazungumza. Watu wawili wamevalia mashati ya rangi ya njano, kando yao ni meza iliyofunikwa kwa shuka la rangi ya nyekundu.

Vibuyu vitatu vipo kwenye eneo la kuweka vitu vya uganga. Vibuyu vimezungushiwa shanga za rangi nyeupe na rangi nyekundu. Dawa yenye rangi ya nyekundu inaonekana kwenye chupa ya kifuniko cha nyeupe.

Glavu za rangi ya buluu na mashine ya kukagua mdomo inamwangalia mgonjwa aliyefungua mdomo meno yake ya nyeupe na ngozi ya nyeusi.

kwenye sakafu yenye rangi ya nyekundu kwa umbali. Shuka yenye maua imetandikwa chini. juu yake ni madawa ya kienyeji ya porini yenye rangi ya kijani kibichi, rangi nyeusi na rangi ya kahawia na chupa yenye dawa ya rangi ya nyeusi.

Mtu aliyevalia shati 𝑙𝑎 rangi nye𝑢𝑝𝑒 na suruali ya rangi nyeusi, ameshikilia ndoo ya rangi nyekundu. Kando yake jengo lililopakwa rangi ya kijivu na kuwekwa maandishi ya rangi nyeusi na rangi nyekundu.

Mikono iliyovalishwa glavu nyeupe imemshikilia mtoto kichwani na sindano inachomezwa kwa mkono, mtoto analia. Mtu mmoja amevaa rangi ya njano.

Ndani ya chumba kwenye ukuta nguo zinaninginia wanawake wawaili wameketi kitandani mwanamke mmoja amevalia shati ya rangi ya buluu anatoa maeelezo kwa mtu mwengine. Runinga imewekwa juu ya meza.

Muuguzi ameshikilia sindano amevaa koti la rangi nyeupe na mistari ya nyekundu amevaa miwani kando yake mama amemushikilia mtoto ili kupokea dawa ya chanjo.

Ndani ya chumba mtu amevalia koti la rangi ya nyeupe na glavu za rangi ya kijani. Amevalia barakoa spesheli ya rangi ya nyeusi ya kujikinga na madawa kali. Anapiga dawa kwenye ukuta.

Kijana rijali aliyevaa nguo ya rangi ya kijani yupo kwenye eneo la kunawia mikono lililotengenezwa kwa sakafu.

Kwenye chumba cha wagonjwa mahututi, mwanaume aliyevalia shati nyeupe na suruali nyeusi anaangalia mashine ya mgonjwa na kuiweka vizuri.

Wanaume watatu na mwanamke mmoja wapo chini ya banda lenye paa la rangi ya nyeupe. Mwanaume aliyevalia suti ya rangi ya blue anaangalia mashine ya kupitisha maji.

Kwenye chumba, mwanamke aliyevalia kofia ya rangi ya bluu, na koti la rangi ya bluu, anamtizama mtoto mdogo. Kando yake mwanamke aliyevaa shati la nyekundu, amempakata mtoto mwingine. Kando ya mwanamke ni wauguzi wawili waliovalia makoti ya rangi ya njano.

Nje ya jengo. Ofisa watatu wa polisi wamesimama. Wamevalia barakoa. Kando yao ni watu watatu. Wameshikilia karatasi zilizoandikwa maneno. Kando yao ni magunia.

Sakafuni, mtungi wa gesi kunawaka. Mdada ameshikilia kizima moto, kikiwa kinatoa gasi. Uani miti ya kijani imenawiri.

Dawa ya chanjo ya ugonjwa wa kupooza iliyoandikwa miligramu kumi ipo juu ya meza. Sindano na kifaa cha kupima mapigo ya moyo kipo juu ya meza.

Gari la kusafirisha gesi liko kwenye geti. Watu wawili wanabeba gesi wakiingiza ndani. Gesi zilizo kwenye mitungi nyeusi mirefu.

Kwenye chumba cha kuhifadhia dawa, watu wawili waliovalia makoti spesheli ya rangi ya njano wanamwaga dawa kwenye mtungi mkubwa wa rangi ya nyeusi. Kando yao ni mitungi ya rangi ya buluu na mtungi mmoja wa rangi ya nyekundu.

Majengo yamesimama. Jengo moja likiwa limeanguka na vifusi kupakiliana. Watu wamezingira na kushikilia simu zao ili kurekodi yanayojiri.

Kwenye sakafu ya rangi ya buluu, chupa ya kuhifadhia dawa imewekwa chupa ya rangi nyeupe iliyoandikwa kwa maandishi ya rangi ya nyeusi na kuwekwa mistari mistari ya chini kwenye lebo.

Boksi lenye rangi nyeupe na maandishi ya nyeusi, kando yake dawa zimewekwa. Maandishi yanaelezea virutubishi vya kuongezea cholesterol .

Kwenye bwawa la maji mtu aliyevalia koti la rangi ya nyekundu na rangi ya nyeusi, yupo juu ya mtumbwi ameshikilia mti. Kwenye mtumbwi ni magodoro, nguo na mabegi.

Maboksi matatu yenye rangi nyeupe, yameandikwa kwa maneno ya rangi ya chungwa na maneno ya rangi ya nyeusi kando yake dawa zenye rangi ya chungwa zimewekwa. Dawa sita up𝑎nde mmoja na dawa sita upande mwingine.

Wahudumu wa kemikali kali, wamevaa magwanda ya kujizuia na kemikali. Wameshikilia mtungi wa nyekundu na kuvalia glavu za nyekundu. Mtungi wa bluu na mifereji iliyo na vibano vya machungwa, vipo kwenye sakafu.

Mganga yupo kilingeni ameshikilia kibuyu kilikowekwa marembo. Kitabu yamefunguliwa, maandishi yapo kwenye kitabu. Pembe na chupa zipo kando ya dawa zingine.

Nyumba iliyotengenezwa kwa mabati yaliyochakaa. Nguo zimepangwa kwenye ua. Maji yanatoka mferejini yakiingia kwenye mtungi wa rangi ya njano uliowekwa kwa karai mbili. Mtu anatabasamu akiangalia maji.

Ndani ya chumba mna kabati, mwanamke mwenye umri wa makamu ameinama amevalia barakoa na kofia ya rangi ya nyeusi na shati la rangi ya nyekundu, amejifunga leso kiunoni kando yake ni kiti na mwanamke aliye na nguo ya rangi ya nyeupe na nyeusi amelala.

Mganga Kalazinga ni fundi wa kukuvutia unaowapenda kuhakikisha kwamba unapata nafasi katika ndoa na pia kuhakikisha kwamba maisha yako yananyooka.

Kwenye maabara, yenye ukuta iliyopakwa rangi nyeupe , na rangi ya samawati . Mtu anaangalia mashine maalumu ya kuchunguza macho . Kando yake , ni mwanamke aliyevalia koti la rangi ya nyeusi.

Kwenye uwanja watu wamepanga foleni. 𝑊aliombele wa𝑛𝑎keti na kupata huduma 𝑘𝑢𝑡𝑜𝑘𝑎 𝑘𝑤𝑎 wauguzi wa afya, wauguzi waliovalia shati 𝑧a kijani.

Wauguzi wawili waliovalia barakoa, na mmoja kuvalia kofia, na mmoja kuvalia kanga. Wanampima mgonjwa hali yake ya afya.

Chupa ya chanjo ya kutibu homa ya njano ipo mikononi mwa muuguzi aliyevaa glavu ya rangi ya kijani huku sindano ikiwa tayari kutoa chanjo hiyo.

Watu wamekaa wanamwangalia kiongozi aliyevalia suti nyeusi na kiongozi mwingine kuvalia suti nyeupe, wakifanya ufunguzi wa eneo la kuchota maji. Mitungi ya rangi ya njano ipo tayari kuchota maji.

Wauguzi watatu wanawahudumia wamama wanao waleta watoto wao kudungwa chanjo. Muuguzi mmoja ameshikilia sindano, amevaa mavazi ya rangi ya buluu.

Kwenye chumba cha wauguzi, muuguzi amevaa koti la rangi ya buluu, amevaa barakoa ya rangi ya buluu. Mgonjwa ameketi mwenye kiti, amevaa shati ya rangi ya kijani kibichi.

Ukuta wa hospitali umepakwa rangi nyeupe na rangi ya samawati. Watu wawili; mwanaume na mwanamke wanamwangalia mtoto aliyevalishwa nguo ya rangi ya waridi na taulo ya rangi nyeupe.

Juu ya meza ya rangi ya buluu, kichupa cha kuhifadhia dawa ya chanjo ya surua imewekwa, na kando yake ni sindano, na klando yake ni bendeji ya rangi ya nyeupe.

Chupa ya kuhifadhia mikojo ya kuenda mahabara ikona kibano cha rangi nyekundu ndani yake mikojo kidogo imewekwa. Kando dawa za nyekundu na vitu vyenye umbo la duara wa nyeusi vimekaa.

Chupa tatu za kuhifadhia dawa. Moja ya rangi ya nyeusi na kibanio cha rangi nyeusi. Moja ya rangi nyeupe na kibanio cha rangi nyeupe na moja ya rangi ya chungwa na rangi ya nyeupe yenye kibanio cha rangi ya nyeusi.

Kwenye chumba cha wagonjwa. Muuguzi aliyevalia koti la rangi ya nyeupe amevaa miwani. Anamchunguza mtoto. Kando yake mama aliyevaa kofia ya rangi ya nyekundu anamwangalia mtoto.

Mhudumu wa madawa amevalia nguo nyeupe, barakoa na miwani. Mkononi ameshikilia dawa ya rangi ya kijani kibichi na maboksi. Maboksi meupe yapo nyuma yake.

Kwenye kilinge, chungu cha rangi ya hudhurungi kimepambwa na mapambo ya nyeupe, nyekundu na nyeusi. Dawa zimewekwa kwenye kibuyu na chupa ya kunywea maji.

Boksi lenye rangi ya nyekundu na rangi ya nyeupe. Limeandikwa kwa maandishi ya rangi ya nyekundu na rangi ya nyeusi. Imewekwa maandishi na maelezo ya kutumia dawa hiyo.

Mkulima amevalia nguo ya rangi ya blue . Amebeba mashine ya kupigia dawa za mimea. Mahindi yapo shambani ya rangi ya kijani kibichi. Mkulima amevalia glavu za rangi ya nyekundu. Miti ipo shambani.

Kwenye chumba cha kujifungua wazazi. Mama ameketi amempa kata mtoto. Amevalia shuka ya kijani kibichi na shuka ya nyekundu. Watu wamemzingira. Watu wa aina mbalimbali.

Kwenye chumba babu ameinama amevaa koti la rangi ya nyeupe na kofia ya rangi nyeupe kando yake kiti kipo na kimefunikwa na kanga ya rangi nyeupe amefungua kisanduku kando yake ni ua la rangi ya nyekundu.

Chombo cha kuhifadhia dawa cha rangi ya nyeusi, kipo sakafuni na kibanio cha rangi ya nyeusi. Maandishi ya rangi ya nyeusi yakielezea vitamini D3.

Kwenye chumba, mwanamke mwenye rangi ya nyeusi, amevalia kofia ya rangi ya buluu na miwani na barakoa aliyoishusha kwenye kidevu. Anatabasamu huku akimuangalia mtoto aliyevaa kofia ya rangi ya waridi.

Kwenye chumba cha wagonjwa wenye hali mahututi, wauguzi wamevaa nguo za rangi nyeupe na mistari meupe. Kitanda cha wagonjwa kipo na mgonjwa amelala.

Dawa tatu ziko kwenye chupa. Chupa ya nyeupe na chupa mbili za nyeusi. Chupa hizi ziko na vidonge vya kuongeza madini kwenye mwili.

Juu ya meza ya rangi ya kijani kibichi. Chupa za kuhifadhia chanjo ya dawa ya surua zimewekwa. Sindano zipo kando yake zenye rangi ya fedha na vibanio vya rangi ya njano.

Chupa ipo mezani ikiwa na chanjo ya surua, imebanwa kwa kifiniko cha rangi ya dhahabu. Shindano iliyowekwa maandishi ya nambari ipo mezani.

Muuguzi aliyevaa shati ya rangi ya njano na miwani na barakoa yupo kwenye sehemu ya kutoa mafunzo kwa akina mama. Mama yupo kwenye kiti akipokea maelezo kwa ajili ya mwanawe.

Njee ya mlango mzee amekaaa amevaa nguo ndefu yenye rangi ya nyeupe na maua ameshikilia mti wenye manyoa chini yake kuna kibuyu na ameketi kwenye mkeka.

Kwenye chumba cha wagonjwa, muuguzi amevaa koti la rangi nyeupe na miwani na barakoa ya rangi ya buluu, mgonjwa ameketi amepanua mdomo amevaa miwani anaangaliwa kwenye mdomo.

Muuguzi yupo kwenye chumba cha mazoezi anamuongoza mgonjwa kufanya mazoezi ameketi kando yake mashini yenye rangi ya nyeupe inamuezesha kufanya mazoezi ya mikono.

Waokoaji wakiwa wamevalia nguo zenye weusi na michirizi ya kijani kibichi wamekuja kwa uokoaji jengo limeanguka. Watu wa halaiki wapo juu ya jengo wakisaidia kuangalia waliofunikwa na vifusi.

Eneo la kukaribisha wageni ukutani ipo saa, mwanamke yupo kando ya meza anatabasamu, nyuma yake yapo maandishi ya kuelezea eneo la kufanya maaguzi.

Watu wanne wapo kwenye eneo la kuosha mikono. Watatu wamevalia barakoa. Miti imezunguka banda, miti yenye kijani kibichi.

Muuguzi yupo kwenye chumba cha watoto, amevalia shati la rangi ya buluu. Ameweka kipima joto kwenye kifua cha mtoto ili kujua mapigo yake ya moyo na hali yake ya kiafya.